Jengo la ghorofa lenye umbo la mviringo lenye kuta za kahawia na vioo vikubwa. Juu yake maandishi mekundu yameandikwa, Mombasa Terminus. Chini yake ishara ya Entrance, kuingia na watu wachache wamesimama karibu na mlango wa kuingia.

Majengo meupe yenye kuta zenye muundo wa mawe yamezungukwa na miti virefu ya minazi na miti mingine ya kijani kibichi. Huku paa zake zikiwa zimefunikwa kwa makuti ya kahawia. Nyasi zimetanda vizuri kwenye eneo lote na njia nyembamba ya mawe inapita katikati ya mandhari yenye mwanga wa jua unaopenya kupitia matawi ya miti ukiongeza mandhari tulivu na ya kupendeza.

Mwanaume amevaa kanzu na kofia akitembea juu ya zulia jekundu lenye michoro ya maumbo ya kuswalia. Kupitia mlango wa mbao ulio wazi kuelekea eneo lenye paa la bati na kuta za rangi ya samawati.

Pwani yenye mchanga mweupe imetapakaa alama za nyayo zikielekea pande tofauti. Zingine zikiwa wazi na nyingine zikifutika taratibu. Juu kushoto, maji ya bahari yanaonekana kwa umbali yakigusa sehemu ya ufukwe, huku mchanga ukiwa laini na usio na mawe makubwa. Mwanga wa jua unaangaza ukionyesha vivuli vidogo ndani ya nyayo hizo na kutoa hisia ya utulivu wa asubuhi au jioni.

Watu wawili wamesimama ufukweni karibu na maji wakiwa kwenye mazungumzo au wakiwa katika harakati yakubadilishana kitu mikononi mwao. Mawimbi madogo yanagonga taratibu kwani yenye mchanga mweupe unaong'aa kutokana na unyevu. Mazingira yana utulivu na rangi za asidi zinabishana kati ya bluu hafifu ya anga na manjano nyororo ya jua.

Mawimbi madogo yakijani kibichi yanapiga ufukweni, maji ya bahari yakipenyeza taratibu kwenye mchanga mweupe huku mawingu mepesi yakitanda angani na mashua ndogo ikionekana mbali baharini.

Basi refu la rangi ya kijani yenye mistari ya mapambo meupe na mahandishi makubwa ya rangi nyekundu upande wake limeegezwa kando ya barabara. Dirisha zake zimefunikwa kwa vioo za giza na lina migurudumu sita wawili mbele na manne nyuma. Nyuma yake kuna jengo la ghorofa lenye rangi ya krimu na kahawia. Huku anga likiwa safi na ni la buluu

Watu wakiwa kwenye maji ya kina kifupi wakipanda mashua ndogo zenye pa la hema. Baadhi wamebeba mifuko mikubwa ya mgongoni na mikononi. Mashua zimeegeshwa karibu kila moja ikiwa na rangi na nambari tofauti. Huku mandhari ya nyuma ikiwa na miti ya mikoko na maji tulivu. Wanaume wawili wameshika mashua kuhakikisha zinabaki imara wakati watu wanapanda.

Jengo jeupe lenye mapambo ya madirisha yenye nakshi za kiarabu. Iikiwa na milango yenye umbo la upinde wa miba katikati . Kuta zenye zimepambwa kwa rangi ya krimu. Huku sehemu ya kuingilia ikiwa na ngazi chache na bustani ndogo zenye mimea ya kijani na maua ya rangi ya chungwa. Anga ni la buluu lenye mawingu meupe na watu wawili wanaonekana juu ya paa upande wa kushoto.

Pwani yenye mchanga meupe, maji ya blue yakipiga kwa mawimbi madogo. Nyasi za baharini zikitapakaa ufukweni. Mbele kuna mti na nguzo ya saruji. Huku anga tulivu lisilo na jua kali likiashiria hali ya hewa ya mawingu.

Upande wa kushoto kuna mandhari ya manjano yenye maandishi, "Court Annexed Mediation in Kenya" na mchoro wa watu watatu wakihusiana katika mchakato wa upatanisho. Upande wa kulia kuna nyundo ya hakimu na mafaili ya kisheria mezani yakionyesha mada ya upatanisho wa mahakamani nchini Kenya.

Watu wanaogelea na kutembea ufukweni huku mashua kadhaa zikiwa baharini. Mchanga mweupe ukiwa na mabaki ya mwani na kiti cha plastiki cha blue. Kikiwa kimewekwa karibu na maji chini ya anga la buluu angavu.

Mchezaji wa mpira wa kikapu aliyevaa jezi nyeupe anapiga dribuli kwa kasi akielekea kwenye kikapu. Huku akiweka mkono wake wa kushoto kuzuia shindikizo kutoka kwa mchezaji wa timu pinzani aliyevaa jezi ya blue . Wachezaji wengine na watazamaji wako nyuma ya ubao wa chuma na viti vyenye rangi nyekundu na kijani wakifuatilia mchezo unaoendelea.

Tuktuk ya kijani na maandishi Queen Mozza na michoro ya taji nambari KTWB 198V. Imepambwa ndani na nje kwa rangi ya kijani, manjano na kahawia na imeegezwa kado ya ukuta wenye graffiti .

Feri mbili za rangi ya blue zimeegeshwa kando ya gati. Kila moja ikiwa na mlango wa mbele wazi kuruhusu abiria na mizigo kupanda na kushuka. Feri ya upande wa kushoto imejaa watu waliokusanyika kwenye eneo la mbele, huku feri ya upande wa kulia ikionekana na nafasi kubwa katikati, tayari kupokea magari. Maji tulivu yanaangaa kwa mwanga na jua nyuma yake.

Juu ya paa la nyasi kavu amesimama ndege mweusi, akiwa amegeuza kichwa upande wa kushoto kana kwamba anatazama kitu. Nyuma yake kuna miti ya minazi yenye majani marefu ya kijani yanayoning'ia. Huku mwanga wa jua ukipenya kupita mapengo ya majani na anga ya blue ikionekana sehemu. Mchanganyiko wa paa la kahawia na rangi za kijani unaunda mandhari ya kiasili na utulivu.

Maji tulivu yanatanda mbele yakiriflecti mwanga hafifu wa mawingu. Ufukweni kuna mikoko yenye kijani na hudhurungi pamoja na nyumba chache katikati ya minazi. Juu angani kuna ndege ndogo inapita kwenye anga la samawati lenye mawingu mepesi.

Lori kubwa la "Mercedes Benz" lenye container la "Maersk" na namba ya usajili "KCL336W" liko kwenye barabara nyembamba likiwa na maandishi ya "Simpet" na anga ya bluu yenye mawingu nyuma yake.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakiwa wamevalia jezi nyeusi zenye maandishi ya rangi ya machungwa. Baadhi wakiwa na magwanda ya mazoezi ya rangi ya dhahabu juu. Wakishangilia pamoja uwanjani huku wengine wakitembea kwa furaha kwenye nyasi na wengine wakicheka na kuzungumza.

Feri kubwa ya rangi ya buluu imesimama ufukweni, huku mlango wake wa mbele ukiwa wazi ikiruhusu wingi wa waendeshaji pikipiki waliovalia kofia ngumu na mavazi yenye rangi angavu kushuka kwa mstari. Juu ya feri abiria wengi wameketi nyuma ya reli za njano wakitazama mandhari ya bahari ya samawati ilivyo tulivu.

Watu wameketi sakafuni ndani ya msikiti wenye zulia jekundu. Mbele kuna wanaume wawili waliovaa kanzu wakizungumza. Huku wanawake na wanaume wengine wakisikiliza. Dirisha la vioo vya rangi lipo upande wa kushoto na saa ya ukutani inaonesha muda.

Jengo lenye paa ya makuti liko kwenye mazingira ya miti ya mitende, likiwa na eneo la mbele lenye meza na viti vya kahawia juu ya sakafu ya mawe na uzio mfupi mweupe pembeni. Mapambo ya mbao yenye michoro midogo na jua linamulika eneo lote likionyesha hali ya utulivu wa mazingira ya mapumziko.

Kituo cha reli zenye paa ya machungwa na meusi sakafu yake ikiwa na mwanga wa kung'aa. Abiria wamesimama kando ya gari la moshi lenye mistari ya rangi ya njano, nyekundu na nyeusi wakizungumza au kujiandaa kupanda.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya ubaoni, akifundisha maandiko ya Kiarabu kwa wanafunzi walioketi kwenye madawati ya kijani. Wavulana wakiwa na vilemba na wasichana wakiwa wamevaa buibui za buluu darasani.

Kitanda cha mbao chenye nguzo na mapambo ya kuchonga kimefunikwa kwa mashuka meupe, blanketi ya mistari yenye rangi angavu na mito ya rangi mbalimbali. Kimewekwa kwenye jukwaa la matofali ya rangi ya udongo pembeni ya ukuta mweupe mwenye umbo la mawimbi. Nyuma yake kuna miti mirefu ya nazi inayoyumba ikitazama na maji ya bahari yanayong'aa chini ya anga la buluu lenye mawingu mepesi.

Maji ya bahari yenye rangi ya samawati yakipambwa na mawimbi madogo, yanayovunjika mbali kidogo na ufukwe huku majani marefu ya miti ya minazi yakipepea taratibu upande wa kulia wa mbele ya picha chini ya anga tulivu.

Watu wameketi ndani ya hekalu wakishiriki ibada mbele ya madhabahu yenye mapambo ya maua na taa, huku makuhani wakifanya taratibu za kidini katika mazingira yenye mapambo ya rangi angavu na usanifu wa Kihindi.

Feri zikiwa majini, moja ikiwa imepakia magari madogo meupe yaliyopangwa kwa mstari na abiria wachache ndani. Feri nyingine ipo upande wa kulia ikiwa tayari kuondoka au kuingia bandarini. Huku nyingine ikiwa mbali zaidi nyuma yake. Maji ni tulivu, anga lina mawingu mepesi na ufukwe wa pili unaonekana ukiwa na majengo na mabango ya matangazo.

Nyasi za kijani kibichi zimetandaa mbele zikifuatiwa na vichaka na mimea ya mapambo yenye majani angavu. Juu yake mitende mirefu inapepesuka taratibu kwenye upepo wa pwani. Huku bahari iking'aa kwa umbali chini ya anga lenye mawingu mepesi na sehemu ya samawati inayong'aa.

Watu wengi wameketi ndani ya jengo wakiwa wamevaa mavazi meupe na kofia za rangi ya krimu zenye mapambo ya dhahabu. Wakionekana kushiriki tukio la kidini au kijamii. Sehemu ya mbele kuna wanaume wachache wamesimama karibu na viti na mapambo ya ukutani huku taa za chandaria zikininginia kwenye dari. Kuta zimefunikwa na vigae vya rangi ya krimu na kuna taa ndogo za ukutani zikitoa mwanga hafifu, wengine wamekaa kwenye sakafu.

Jengo jeupe lenye kuba na minara ya dhahabu, lina maandishi hapo juu, "Masjid Munir". Mapambo ya Kiislamu na vipaza sauti vyenye mnara upande wa kulia chini ya anga lenye mawingu meupe.

Maji ya bahari yenye mawimbi madogo yanatanda mbali. Huku mashua ndogo ikielea karibu na ufukwe. Mbele yake kuna miti mirefu ya miembe na majani ya kijani kibichi yanayofunika sehemu ya muonekano. Vichaka na mimea ya pwani vinaunda ukingo wa asili inayotenganisha arthi na maji, na upepo mdogo unaonekana kuyatikiza majani.

Wanaume wawili wamesimama karibu na pikipiki kando ya ukuta wa mawe. Mmoja amevaa sare kahawia na mwingine fulana jeupe. Nyuma kuna miti na nyumba yenye lango la buluu. Kando kuna kioo cha pembeni cha gari.

Gari la moshi lenye rangi ya machungwa, nyeupe na njano likiwa limesimama kwenye kituo cha reli. Sehemu ya mbele imepakwa rangi ya njano chini na mistari ya rangi ya machungwa na nyekundu juu. Huku upande ukiwa na mistari ya manjano na machungwa ikipita katikati. Dirisha ndogo la dereva liko upande wa kushoto na kwenye upande wa gari kuna vishimo vikubwa vya uingizaji hewa.

Ufukwe wa mchanga mweupe wenye mwani kidogo, vibanda vya mbao na makuti vimejengwa karibu na jengo la paa la makuti. Huku miti ya minazi na anga la mawingu yakitandaa nyuma yake.